Ubao wa matangazo wa ukutani kwenye mabango mbalimbali. Juu kabisa kuna bango au maandishi play, learn, and grow together likiwa na michoro ya maandishi ya penseli. Chini yake kuna mabango mawili ya wima yanayofundisha left na right . Pia kuna picha ya mtoto akinyoosha mkono upande husika.

Wanaume watatu wakiwa uwanjani. Wawili wao ni walemavu na wanatumia fimbo za kutembea. Mmoja amevalia jezi nyeusi na mwingine jezi la kijani. Mwanaume wa tatu katikati amevalia jezi nyekundu na nyeupe na kaptura nyeusi. Nyuma yao kuna viti vya uwanja vya rangi ya kijani na nyekundu.

Ukuta wenye orodha ya siku za wiki kwa kiingereza, kuanzia Jumapili hadi Jumamosi. Kila siku imeandikwa kwenye kadi tofauti yenye rangi na picha ndogo, kama vile upinde wa mvua, kipepeo, na jua. Pia kuna vibandiko vidogo vinavyoonyesha, namba za mpangilio wa siku kama vile first na second , pia kuna bango lenye maandishi Days of the week .

Bodi ya matangazo ya rangi ya maroon , juu kushoto kuna emoji kubwa ya uso wa tabasamu. Karibu na emoji , kuna bango dogo, lenye maandishi Great Program . Chini ya bango hayo, kuna karatasi kadhaa, zina picha za samaki, kobe pamoja na hesabu. Bodi imepangwa na mpaka wenye michoro ya pembe tatu za bluu kijani na nyeupe.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa vya rangi kama vile rami na sehemu za kupanda, kuna miti mikubwa yenye maua ya njano, vichaka vilivyopunguzwa na njia ya vigae katikati, nyuma kuna ukuta.

Mwanamke Hellen Wawira ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua chuma. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye michoro. Nyuma yake kuna vyuma vya kunyanyua mizigo. Chini yake kuna maelezo kumhusu ikiwemo utaifa wake, tarehe ya kuzaliwa, mchezo wa uzito wake na ulemavu wake.

Kompyuta inawekwa juu ya meza nyeupe. Kuna skrini nyeusi ya kompyuta aina ya Dell na juu yake kuna kibandiko NCII. Chini ya skrini kuna kibodi cheusi karibu na kibodi kuna kipanya cheusi kimetulia juu ya mkeka wa pana wenye picha ya katuni . Headphone nyeusi zenye rangi ya kijani zimening'inia kwenye skrini. Nyuma kuna drisha wenye paa za kijani.

Ukurasa wa kitabu Cha kiswahili chenye picha tatu na maelezo ,picha ya kwanza Ina Lori limebeba mchanga , picha ya pili Ina gari ya Moshi nyeusi kwenye reli ,picha ya tatu Ina baiskeli imebeba mzigo , ukurasa huu una namba sabini na tisa chini.

Madawati mawili ya zamani ya shule ,yametengezwa kwa mbao na chuma, yakiwa yamepangwa mbele ya ukuta. Dawati la mbele lina sehemu iliyoharibika juu .Nyuma yao kuna kiti kimoja cha mbao ,na dirisha lenye pazia la miraba nyekundu na nyeupe .Ukuta unaonekana kuchakaa na sakafu ina vigae .

Jengo lenye kituo chenye kuta nyeupe na paa la rangi ya kahawia. Kwenye kuta kuna michoro ya rangi ya wanyama mbalimbali kama twiga, mamba na tembo. Mlango mmoja wa rangi nyekundu, upande wa kushoto. Mbele ya jengo kuna nyasi iliyokatwa vizuri na vichaka vidogo. Juu ya jengo kuna mti mkubwa wenye maua ya manjano.

Kabati nyeupe na nyeusi yenye magurudumu labda ya kuhifadhi kompyuta au vifaa vingine vya kielektroniki. Juu ya kabati, kuna karatasi na faili; kushoto kuna meza ndefu yenye kompyuta chache na viti vyeupe. Chumba kinakuta za rangi ya kijani kibichi na sakafu ya vigae. Mlango wa rangi ya kahawia, upande wa kulia.

Wanawake wawili wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi wakiwa wamevaa nguo za mchezo , wengine wametulia nyuma wengine wameketi kwenye viti wakishuhudia tukio hilo , mandhari ni ya nje labda kwenye shindano au mazoezi ya riadha .

Wanariadha wawili wa Kenya mwanamume na mwanamke wakiwa wameshika bendera ya Kenya, wote wawili wamevaa sare za michezo, mwanamume amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi, mwanamke amevaa sidiria ya michezo yenye rangi nyekundu na kaptura nyeusi. Wawili wanatabasamu. Chini yao kuna maelezo yanayomtaja mwanamke kama Nancy Chalangat Koech, akifafanuliwa kama raia wa Kenya.

Mwanamke mmoja mwanariadha wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na kigodoro chenye rangi ya kenya. Anashikilia ukingo wa bwawa na mkono wake mmoja akitazama mbele. Nyuma yake kuna matangazo ya spido na Alliance kama mashindano ya kimataifa.

Wanariadha wanne ,wakiwa wamesimama pamoja baada ya mashindano labda katika michezo ya walemevu ya Rio 2016 kwani nembo za Rio 2016 zinaonekana kwenye fulana zao ,wote wamevaa jezi za riadha zenye rangi za Kenya , mmoja wao aliye upande wa kulia ana miwani ya kufunika macho.

Kituo cha kusikiliza cha Deity Hearing Centre kilichozinduliwa na Kenya Society for Deaf Children. Kuna mabango mawili KSDC na jina la kituo na jingine cha bwana Harry K Kimutai, katibu mkuu wa wizara ya afya, mwaka 2024 . Bendera ya Kenya imening'inia karibu na mabango yote mawili, na kuna baloon za rangi ya blue na nyeupe zikining'inia pia.

Mkusanyiko wa vitabu vya kompyuta, vikiwa vimepangwa juu ya meza. Vitabu hivyo vina jarada la buluu na vimeandikwa Longhorn Computer Science Grade saba. Nyuma yake kuna faili ya njano na vifaa vingine vya kielekroniki.

Nyumba yenye rangi ya kahawia isiyokolea, yenye paa la vigae vyekundu na nguzo zenye rangi ya machungwa zikiunga sehemu ya mbele. Nyumba ina madirisha yenye vyuma vya usalama vya kijani . Mbele ya nyumba kuna lawn kubwa ya nyasi kijani iliyokatwa vizuri. Kwa umbali kuna miti mirefu na uzio wa ukuta. Anga linaonekana wazi na jua linawaka.

Bango lenye kichwa our forest, our future , misitu yetu, maisha yetu ya baadae. Bango linaeleza umuhimu wa misitu, aina za misitu, vitisho kwa uhifadhi wa misitu na jinsi ya kuhifadhi misitu. Kuna maandishi mengi yenye habari kuhusu msitu, chini ya bango kuna picha ndogo za wanyama kama chui na twiga na mawasiliano.

Kuta wenye chati ya siku za wiki Days of the Week , kila siku imeandikwa kwenye karatasi tofauti yenye namba yake ya mpangilio na picha ndogo. Jumapili, Sunday ina namba ya kwanza first , Jumatatu Monday ina namba ya pili, Jumanne Tuesday namba ya tatu, Jumatano Wednesday namba ya nne, Alhamisi Thursday namba ya tano, Ijumaa Friday namba ya sita, Jumamosi Saturday namba chini kabisa.